Huduma ya umeme, husambazwa kwa kutumia nyaya zinazopitishwa juu ya nguzo ndefu, ili iweze kuwa rahisi na salama kwa huduma hii kuweza kuwafikia wahitaji kwa njia rahisi.

Huduma ya umeme husambazwa kwa kutumia nyaya ambazo zinapitishwa juu ya nguzo ndefu. Umeme huu mkubwa ambao unatoka katika chanzo cha uzalishaji, unakuwa na nguvu kubwa sanaa hivyo hupitia katika kituo ambavyo vinapoozwa.

Huduma ya umeme huwafikia watu kwa kutumia nyaya, ambazo zinapitishwa juu ya nguzo, nyaya hizo hutoka katika chanzo ambacho umeme huo hupoozwa au huongezwa kwaajili ya matumizi.

Haya ni mataa; ni alama za barabarani kuonyesha alama za watu kuvuka, na pia huonyesha idadi ya sekunde zinazoweza kutumika kwa watu kuvuka katika eneo husika.

Usafirishaji katika miji hutegemea na uwepo wa barabara nzuri za rami, magari madogo kwa makubwa hutumika kusafirisha watu na mizigo kutoka sehemu moja mpaka sehemu nyingine.

Usafirishaji katika miji hutumia vifaa mbalimbali, zikiwemo pikipiki zenye matairi matatu ambayo inakuwa na rangi ya njano pamoja na bluu, hivyo hutumika kusafirisha bidhaa mbalimbali kutoka sehemu moja, mpaka kuwafikia wateja.

Pikipiki ni namna bora na rahisi inayo rahisisha usafirirshaji kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Pikipiki hii yenye rangi ya kijani na nyeusi kuna muendesha pikipiki alievalia nguo inayoakisi mwanga, ana kofia mbili moja amevaa na nyingine ameshikilia mkononi kwa ajili ya abiria.

Hii ni mifuko yenye nyeusi pamoja na nyeupe imejazwa takataka, na badae kukusanywa yaani kuwekwa sehemu moja ili iweze kuwa rahisi kwa mtu wa usafi kujakuutoa uchafu huu na kuupeleka seheu inapostahili.

Hili ni pipa lenye rangi ya kijani ambalo linatumika kuhifadhia takataka, na huu mfuko mweusi pia unatumika kuhifadhia takataka, hivyo uwepo wa hivi hupelekwa mazingira yetu kuwa safi na salama.

Hili ni jalala sehemu ambazo takataka nyingi hutupwa yaani eneo hili limechafuliwa kwa sababu ya uwepo wa karatasi za aiana nyingi zikiwemo vipande vya maboksi, vipande vya makaratasi, chupa za plastiki pamoja na uchafu mwingine mwingi.

Uchomaji wa takataka maeneo ya jalalani ni mzuri kwa sababu unapelekea kupunguza wingi wa uchafu katika eneo husika ambalo taka hizo hukusanywa, hivyo kupelekea usafi katika mazingira yetu.

Hapa ni jalalani sehemu ambapo takataka za aina nyingi hutupwa, kuna watu wameshikilia viroba vyao mkononi huku wakiokota takataka hizo, kuna gari inayoleta takataka eneo hili, hivyo sehemu hii ni chafu.

Huu ni mtaro, unaopitisha maji machafu, kuna takataka zilizokwama katika eneo hili, ambazo zinajumuisha plastiki, naironi vipande vya makaratasi, vipande vya maboksi, pamoja na uchafu mwingine mwingi hivyo ni ruhusa kwa eneo hili kusafishwa ili liweze kuwa safi.

Hapa ni jalalani, takataka za aina tofautitofauti hutupwa, kuna watu wanaokuja na viroba vyao kukusanya takataka aina ya plastiki, na kuna magari pia yanayokuja hapo kutupa takataka au mengine yanakuja kuchukua uchafu huo wa plastiki ili kuupeleka kiwandani.

Hili ni pipa lenye rangi nyekundu linalotumika kwa ajili ya kuhifadhia takataka, hivyo hupelekea mazingira yetu kuwa safi na salama kwa sababu taka zote huja huhifadhiwa katika pipa hili.

Hapa ni jararani sehemu ambayo takataka za aina nyingi huja hutupwa, vikiwemo vipande vya maboksi pamoja na makaratasi, chupa za plastiki. hivyo sehemu hii ni muhimu kuja kufanyiwa usafi ili kutunza mazingira.

Hili ni pipa kubwa lenye rangi nyeusi, yaani tenki linalotumika kuhifadhia maji, kwa ajili ya wakazi wanaokaa katika jengo hili la ghorofa. Uwepo wa tenki hili hurahisisha, uwepo wa maji kuwepo muda wote.